Dawa ya wanyama iliyo katika rangi nyeupe, nyekundu na samawati iliyoandikwa. Viewerline na Pollburn" na yenye picha ya mbwa na paka, dawa hii ina ujazo wa mililita hamsini na inatumika kutunza na kulainisha kwato za mbwa na paka.

Mabwawa ya kufugia samaki yaliyogawanywa kwa kutumia wavu wa kijani wa plastiki. Mabwawa hayo yana maji na yapo kwenye eneo la wazi lenye nyasi yakiwa yamezukwa na miti na uzio wa waya. Hii inawezesha wafugaji wa samaki hao wajikuze katika hali ya kiuchumi.

Msitu wenye miti mingi ya kijani na kijito cha maji kinachotiririka juu ya mawe, rangi kuu ni kijani kibichi cha miti, kahawiya ya ardhi na udhurungi ya maji. Mandhari inaonyesha uzuri na umuhimu wa misitu kama vyanzo vya maji, makazi ya viumbe na njia ya kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.

Miche ya migomba, mitende na mimea mingine iliyopandwa, kwenye mifuko ya plastiki meupe ikiwa kwenye kitalu cha wazi. Mandhari ina udongo wa kahawia, miti ya asili pembeni na mwanga mkali wa jua, unaoonyesha mazingira ya joto. Hii ni juhudi za upandaji wa miti na uhifadhi wa mazingira.

Kilimo cha kiwanda, makabichi yamepandwa katika mpangilio mzuri wa kunyooka yaliyopo katika rangi ya kijani, pia miti imezunguka shamba hilo lililopo katika rangi ya kijani. Taswira hii inaonyesha mkulima yu tayari kuvuna, ili kupeleka bidhaa sokoni.

Kilimo cha nanasi zilizomo katika rangi ya njano na kijani, na udongo uliokauka. Na pia kuna miti kwa mbali ya kijani. Hali hii inaonyesha utayari wa matunda hayo kuvunwa ili kupelekwa sokoni tayari katika uuzaji.

Nyanya nyekundu zimevunwa na zinatolewa kwenye trei ya njano kubwa na zinawekwa kwa utaratibu katika trei ndogo ya kijani kwenye mtambo wa kuchakata, wafanyakazi wamevaa glovu nyeupe na mavazi salama kwa ajili ya usafi wa chakula, pia inaonesha kilimo cha sasa kinachotumia mashine na michakato ya viwanda kuongeza tija na ubora wa mazao.

Mandhari ya kuvutia ya ziwa linalong'aa kama kioo, ikionyesha anga la samawati lenye mawingu meupe. Uwanja wa kijani na njia ya udongo mwekundu, vinapita kandokando ya ziwa. Mazingira haya yanaonyesha utulivu na uzuri wa asili, unaovutia kwa umuhimu wa utalii na uhifadhi.

Mandhari ya kuvutia ya pwani ya ziwa inayopambwa na rangi ya kijani kibichi, yenye asili na miti, pamoja na samawati tulivu ya maji ya ziwa. Mwanga wa anga ni hafifu na wenye mawingu, ukiongeza utulivu wa mazingira. Barabara nyembamba ya udongo inapita katikati ya kijani hicho, uchochoro wa uzuri wa asili unaovutia kwa kutuliza akili.

Wafugaji wawili waliovalia mavazi meupe, na mmoja akishika ndoo ya pinki, wakionyesha hali ya kuwalisha kuku walio katika banda lao na pia kuna kifaa cha njano ambacho kinatumika kama kuwekea chakula cha kuku. Wote wakiwa katika banda la kuku, nje pia kuna nyumba na kuna watu wawili walio simama wakiangalia namna kuku wanavyolishwa. Hii inasaidia katika lengo la biashara na matumizi ya nyumbani.

Kilimo cha megu zilizomo katika vyupa, vifungashio, na vibeseni. Hali hii ni maonesho ya mbegu hizo ili watu wapate elimu namna ya utumiaji. Baadhi ya majina tunayoona ni: nyota, "greenarm biashara", "pigeon mitoki".

Mbegu ya mmea iliyo katika kifungashio chenye rangi ya kijani, njano na nyeupe iliyoandikwa ''simlaw seeds jews mallow mrere mrenda'' na pia ina majani ya kijani kibichi. Mbegu hii inaonyesha katika utayari wa kuuzwa madukani.

Duka la mbegu za mimea. Mwanamke muuzaji amesimama mbele ya bidhaa hizo ambazo zimepangwa katika safu, zilizo katika hali ya vifungashio na vikopo. Pia kuna madaftari, simu na kikokotoo, zinazomwezesha kuendesha biashara hiyo vyema.

Mbegu ya mmea iliyopo kwenye vikopo vyeupe na katika udongo mzuri unaoonyesha rangi ya kahawia. Hii inaonyesha taswira ya mwanzo ya ukuaji wa mmea, na mmea huo uko katika rangi ya kijani; na pia chini ya vikopo hivyo kuna sakafu iliyoko nyeusi.

Tembo watatu wachanga wakiwa wana nyweshwa maziwa kwa chupa, na watu watatu walio vaa makoti ya kijani na buti jeusi, tembo hao wana rangi ya udhurungi nyekundu kutokana na udongo wa eneo hilo, mandhari ni ya porini, kuna miti ya miiba na anga ya samawati yenye mawingu machache.